Sehemu ya wazi iliyo na mtambo mkubwa wa umeme uliotengenezewa mnara mkubwa wa vyuma vya rangi ya kijivu, rangi ya njano na karoti, huku juu kukiwa na vyuma vilivyofungwa nyaya mbalimbali, na kando kukiwa na magari ya njano na rangi ya karoti.

Nguzo kubwa ya umeme yenye rangi nyeupe ikiwa imefungwa vyuma pembeni, na sehemu ya juu kukiwa na kiboski chenye rangi nyeupe na maandishi meusi na alama nyekundu, huku baadhi ya sehemu ya nguzo hiyo kukiwa na nyaya zilizopita pembeni.

Jengo kubwa la gorofa lililo na rangi ya kahawia na rangi ya njano, pembeni kukiwa na nguzo kubwa za umeme zilizokaribu na jengo hilo huku zikionekana nyaya nyingi za umeme zilizopita juu ya jengo hilo, karibu na barabara.

Sehemu ya wazi iliyo na ukuta mkubwa wa matofali uliyofungwa nyaya za umeme juu, huku pembeni kukiwa na baadhi ya nguzo zilizo na nyaya za umeme, na kando kukiwa na miti ya kijani inayoonekana pembeni.

Sehemu ya barabara, iliyo na nguzo kubwa za umeme zilizofungwa nyaya nyingi zikipita barabarani, na nyingine zikiwa kando ya nyumba; na huku kukionekana wigo wenye rangi ya kijani, na nguzo zimepita pembeni na kupita juu ya paa ya baadhi za nyumba.

Sehemu ya wazi iliyo na mtambo wa umeme, uliyofungwa vyuma vikubwa na taa zilizo katika nguzo na sehemu ya mbele likionekana jengo kubwa na ghorofa lenye rangi ya njano, na upande wa kushoto kukiwa na ukuta mkubwa uliofungwa nyaya juu.

Sehemu ya wazi iliyo na barabara iliyotengenezwa kwa lami, huku likionekana gari kubwa lenye rangi nyeupe likiendelea kufanya matengenezo katika barabara hiyo na wakionekana watu waliovaa vizibao vya rangi ya njano wakiendelea kufanya matengenezo katika barabara hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na barabara kubwa zenye lami na huku kukiwa na milingoti ya taa za barabarani, na huku likionekana daraja la kuvuka juu kutoka kwenye barabara moja kwenda kwenye barabara nyingine, na huku baadhi ya barabara hizo kukiwa na magari yanayopita.

Sehemu ya wazi iliyo na gari kubwa la kubebea taka, huku likionekana gari lililo na bodi la rangi lenye rangi ya njano, likiwa na mifuko meupe iliyojaa taka na mifuko meusi, huku ndani ya gari hilo kukiwa na watu wanaobeba mifuko ya taka na wengine wakiwa sehemu ya nje, wakiendelea kukusanya taka hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na msitu mkubwa wenye miti mikubwa na chini kukiwa na majani mabichi na majani makavu yaliyotoka katika miti hiyo na kando kukiwa na mapipa makubwa yenye rangi ya njano, yakiwa na magurudumu meusi na mifuniko ya njano kwa ajili ya kuhifadhi taka.

Sehemu iliyowekwa mifuko miwili ya kuwekea taka yenye rangi nyekundu na mbele kukiwa na maandishi meusi na picha zenye rangi nyeusi, na mfuko mmoja wa njano ulio na maandishi yenye rangi nyekundu huku mifuko hiyo iliyo na taka ndani yake ikiwa imefungwa sehemu ya juu.

Sehemu ya wazi ya kuhifadhi taka, huku ikionekana mifuko yenye rangi nyeusi ya plastiki iliyojaa taka, na baadhi zikiwa juu ya mifuko hiyo na baadhi ya mifuko ikiwa imefungwa kwa juu; kando likionekana tenki la maji lenye rangi nyeusi.

Banda kubwa lililo na milango ya chuma na kuezekwa kwa mabati na sehemu ya kuta ikiwa ya mabati, na huku kukiwa na sakafu yenye vigae vilivyo na rangi ya kahawia na mbele kukiwa na mapipa makubwa ya plastiki yenye rangi ya bluu kwa ajili ya kuhifadhi taka na moja likiwa na mfuniko ulio wazi.

Sehemu ya wazi iliyo na mapipa ya kuhifadhi taka yenye rangi nyeusi na mifuniko yenye rangi ya kijani, nyekundu na njano na huku mapipa hayo ya taka yakiwa na magurudumu meusi.